Picha inaonyesha bustani ya hydroponic , inayowekwa kwenye ukuta wa mbao, kuna mifumo ya mabomba meupe, yaliyopangwa safu, nne, ambapo mimea, ya kijani inakua, chini kuna visanduku vieusi, vyenye mimea zaidi, bustani hii imewekwa juu ya sakafu ya mbao, na iko mbele ya uzio, wa mbao, na ukuta wa matofali, mimea inayokuwa inaonekana kuwa, mboga ya majani na viungo.